Tuktuk mbili, moja ya manjano, nyingine ya samawati, zinaonekana kuegezwa kando kando mwa barabara. Ya manjano imeandikwa, Babylon. Kwa mbali nyuma yake kuna majumba ya ghorofa meupe.

Mitaani barabara inaonekana kupatana ama kuwa njia panda kuna saa kwenye mitaa kwa mbali kuna msikiti na barabarani kuna magari pamoja na watu na mkokoteni.

Lori la samawati na rangi nyeupe, inaonekana kuegezwa. Ila, pande ya mbele ya lori haionekani.

Ndege mbili zimepakiwa kwenye lami. Kando yake kuna nyumba nyeupe yenye mabati mekundu. Ndege ya kwanza ina rangi nyeupe na nyekundu ya pili samawati na nyeupe.

Bandarini, kuna lori lililopakiwa macontainer, kando yake kuna macontainer mengine yaliyoekelewa juu kwa juu.

Lori la rangi ya samawati na nyeupe inaonekana kama vile linapinduka limeandikwa, FAW.

Miche imepandwa kwenye vichupa ama vibuyu, nyuma yake mna miti mikubwa ya kijani. Vilevile kuna mti wa paipai.

Wanasesere wamepangwa kama vile maonyesho. Kando yake kuna kitroli ambacho huwa kinatumika kubebea watoto wachanga. Kwa umbali kunaonekana kuna maua, watu na magari.

Wacheza mpira kutoka timu mbili tofauti. Timu ya kwanza wamevaa kijani, ya pili wamevaa jezi nyeupe na samawati wanacheza mpira. Kwa umbali kuna mashabiki.

Mtu anawahutubia watu wengine wameketi chini kwenye mahema ambayo yana mapambo ya rangi nyeupe, nyekundu, nyeusi na kijani. Chini kuna zulia nyekundu na nyuma kuna miti ya rangi ya kijani.

Wanaume wengi wamesimama wakiwa wamevalia sare nyeupe na nyekundu na soksi nyeupe. Nyuma yao mna basi kubwa. Sare zao zimeandikwa KDF.

Kuna feri tatu. Moja imebeba watu na magari na pikipiki zinaelea juu ya maji. Kwa umbali tunaona miti na mabango yenye picha.

Mtaani gari limeegezwa kando ya barabara karibu na msikiti ambao umepakwa rangi ya kijani, samawati, na nyeupe ambao umeandikwa, Masjid Ibrahim Kiganjoni. Angani kumepitapita nyaya za stima.

Feri ipo majini ama baharini. Imebeba watu wengi. Wanaonekana kushuka kwenye feri ambayo imeandikwa Mv Likoni.

Bahari ya rangi ya samawati kwa umbali kunaonekana kuna gorofa, miti mingi na anga ya rangi ya samawati.

Nguo za aina ya koti za wanaume zimetundikwa, ni za rangi tofauti tofauti iliyo mbele ni samawati, nyuma vipo za kijivu, nyeusi, kwa mbali kuna runinga ambayo inaangaza.

Pwani dogo lenye majengo, yameezekwa kwa makuti. Mbele ya majengo kuna bango lililoandikwa, "Sands at Kongo Restaurant." Kwa umbali kuna maji, na boti ndogo.

Meli ambayo imepakiwa kwa konteina imeelea juu ya bahari, angani kuna mawingu meusi.

Wanariadha wanne, watatu wamevaa nguo nyeusi na nyekundu, wameshika viatu mkononi, wa nne amevaa viatu vyeupe, soksi nyeusi, nguo ya samawati na manjano. Nyuma yao kunaonekana umati wa watu wakiwa uwanjani.

Bango la tangazo la nguo za wanaume aina ya suti tofautitofauti. Kando yake kuna televisheni ambayo inaonyesha kwa color ya samawati.

Mitaani, magari yako kwenye lami, mengine yamepakiwa kandokando mwa barabara. Kuna ghorofa ambalo lina bango kubwa la samawati lililoandikwa "Sadolin." Kwa umbali kuna msikiti. Kando kando, kuna watu wenye ambao wako kwenye pilikapilika zao.

Pwani kuna nyumba zilizoezekwa kwa makuti na zina madirisha makubwa. Nyuma yake mna minazi mirefu.

Watu wameabiri mtumbwi. Mmoja amesimama bila shati, na amevalia kaptula. Kwa nyuma kuna nyumba ambazo zimeezekwa na makuti. Vile vile kuna miti ya kijani.

Feri tatu ziko kwenye bahari, mbili za rangi ya samawati, kwa umbali ni ardhi yenye miti na mawingu meupe kwa samawati yanaonekana kwa umbali.

Jengo kubwa lenye msalaba, ishara yake kuonyesha kuwa ni kanisa. Liko kando ya barabara, magari yamo barabarani na watu wanatembea tembea. Vilevile, Kuna ukuta ambao umezunguka kanisa, ndani wake mna miti.

Ufukweni kuna maji ya bahari. Mtu amesimama ardhini ambaye amevaa shuka jekundu na la samawati. Kando kuna magazebo mengi ambayo yameezekwa na makuti. Nyuma yake kuna minazi mirefu.

Pwani anaonekana mtu anakimbia. Amevaa shati la samawati na kaptura, viatu vya manjano. Kandokando kuna nyumba zimejengwa na kuezekwa na makuti. Nyuma yake kuna miti ya kijani. Pia vilevile kuna neti ya mchezo wa voliboli.

Pwani mtu anaonekana kusimama kando ya bahari tulivu kwa mbali kuna mawingu ya kijivu .

Ufukweni, mtu anatembea kando kando mwa bahari, baharini kuna boti ndogo jua linaonekana likiishia.

Feri mbili za rangi ya samawati zimetia nanga huku watu wanashuka pande nyingine magari yanatoka. Feri zimeelea juu ya maji kwa umbali kuna maghorofa na miti.

Barabara mbili za lami kando yake mna milingoti yenye taa za kumulika barabarani kwa mbali kuna maelezo ya rangi ya kijani.

Magari mawili moja dogo jeupe na lingine basi kubwa ambalo limeandikwa, Cool kando yake, kuna majengo na watu wanatembea.

Pwani, mtu amevaa shati la samawati, kofia ya samawati. Kwa umbali watu wengine wanatembeatembea kando munamiti ya kijani.

Feri ipo ukingoni mwa bahari imebeba magari, ppikipiki, binadamu. Kwa umbali naona maduka na ardhi yenye miti ya rangi ya kijani.

Mazingira ya mjini magari yapo kwenye barabara ya lami. Kando yake mna ghorofa ndefu, gari moja limeandikwa, Durat Mom Sacco.

Nyumba yenye muonekano wa msikiti ambayo imepakwa rangi ya kaki na kahawia. Kwa mbele yake kuna mapambo ambayo ni ya rangi nyeupe, nyeusi, nyekundu na kijani.

Watu wameabiri boti lililoelea juu ya bahari limeandikwa, Moha, na bendera ya Kenya. Kwa karibu kuna mtu mwenye nywele ya rasta, amevalia miwani ya kuogelea.

Mitaani, gari zimeegezwa kando kando mwa maduka. Watu wanatembea kwa miguu, wanawake kwa wanaume. Kuna maduka ya meupe na samawati na angani kuna nyaya ambazo zimepita huku na kule.

Kinjia kilichotengenezwa kwa lami. Nyuma yake mna nyumba iliyoezekwa kwa makuti. Mandhari ni ya kijani, kuna miti ya minazi na maua.

Watu wawili walioketi kwenye zulia ndani ya nyumba ambayo ipo wazi, kwa mbali kuna mti kubwa nyuma yake kuna bahari.

Jengo lenye madirisha matatu lililopakwa rangi nyeupe na samawati. Vilevile lina maandishi ya kiingereza 'Friend's Church Quarters'.

Ndani ya jengo lililopakwa rangi nyeupe na kijani, sakafuni kuna zulia jekundu lililo na madoadoa ya kahawai kwa mbali kuna dirisha na vitabu vinne.

Lori la rangi ya samawati limebeba trakta mbili juu, mtu anainama kando yake aliyevaa suruali la khaki na shati la samawati. Kando mwa lori mna makonteina mekundu na ya rangi ya samawati.

Mskitini, waumini wamepiga magoti kwenye zulia la rangi ya kijani. Waumini wote wanaonekana kuwa wanaume. Ukutani kuna maandishi ya Kiarabu.

Majira ni ya usiku, mskiti unaonekana unaangaza kwa taa zinazowaka-waka. Mbele ya mskiti kuna miti ya mtende, na nyuma ya mskiti ni kweusi, giza totoro.

Ukingoni mwa bahari kuna ferry mbili, ardhini kuna majumba ya ghorofa mabango na nyumba ambazo zina mabati ya samawati, kwenye barabara kuna magari, kandokando mwa barabara kuna miti ya kijani.

Wanaonekana watu wengi ambao wamevaa shati zenye rangi nyeupe na nyekundu. Kwenye ukuta kumeandikwa huduma Kenya kwa rangi nyeupe na nyekundu. Juu ya, juu kuna runinga ama televisheni yenye maandishi ya kiingereza yameandikwa to advertise here.

Nyumba imejengwa juu ya bahari, inaonekana kuelea juu ya bahari imeezekwa kwa makuti. Kando yake kuna boti ndogo na kwa umbali kuna miti ya kijani

Watu wakiafrika na wazungu wameabiri boti ambalo lipo baharini la rangi ya samawati na nyeupe ambalo limeandikwa, MV Nice. Vile vile juu kwa juu ya boti kuna mtu ameketi aliyevaa shati la njano.

Watu wanne wapo pwani. Watatu wako ndani ya maji wanaonekana kuogelea ilihali wanne yupo karibu na ardhi au pwani akiwa anatazama walipo wengine.